Wataalamu wawili waliovalia suti za kinga wamesimama karibu na kitanda cha mgonjwa hospitalini. Mgonjwa amelala kitandani huku nyaya zikiwa zimeunganishwa mwilini mwake. Vifaa vya matibabu vimewekwa kwenye rafu juu ya kitanda.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha hudhurungi akitoa damu. Mkono wake umewekwa kwenye mto wa bluu na sindano imechomekwa kwenye mshipa. Chupa ya damu iliyokusanywa imewekwa chini ikionyesha mchakato wa utoaji.

Mama na mtoto wamelala chini ya chandarua cheupe, wakiwa wamelindwa dhidi ya wadudu. Mama anaonekana akimwangalia mtoto wake kwa upendo huku mtoto akiwa amelala chali akitazama juu. Kitanda kimetandikwa shuka ya kijani kibichi, na kuna mto wa bluu.

Katika chumba chenye ukuta cha rangi ya dhahabu na sanaha ya rangi nyingi, mwanamke amekaa kwenye kiti cha blue , akiwa amevaa barakoa. Mwanamke mwingine ambaye anaweza kua mhudumu wa afya, anasimama nyuma yake, akimhudumia, labda akimpa chanjo.

amgonjwa amevaa gauni la buluu akitazama mbali, huku mhudumu wa afya aliyelindwa kikamilifu akimshika kwa upole mgongoni. Mhudumu wa afya amevaa suti nyeupe ya kujikinga ikiwa na ngao ya uso na glavu.

Gari jeupe kubwa lenye nembo ya beyond zero mobile clinic limesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kiliniki. Zulia jekundu limetandikwa chini likiongoza kuelekea mlango wa gari ikionyesha labda tukio maalum au ufunguzi.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya gari jeupe kubwa lenye lebo za Amref Health Africa na AstraZenca. Watu wawili wa kiume na mmoja wa kike wanashikilia utepe wa njano na machungwa. Wakionyesha tukio la uzinduzi au ufunguzi.

Msafara wa gari la kliniki ya rununu likiwa na nembo ya Beyond zero mobile clinic umesimama eneo wazi. Kuna mti mmoja uliowazi upande kushoto wa gari ukiashiria eneo la mashambani. Watu wachache wako karibu na gari wakionyesha shughuli inayo endelea.

Gari jeupe la kubebea wagonjwa limeparkiwa mbele ya umati wa watu. Mlango wake wa pembembeni umefunguliwa ukionyesha ndani ya gari. Alama ya msalaba wa blue inaonekana wazi upande wa gari. Watu wengi wamevaa suti na nguo rasmi wakiiashiria tukio muhimu.

Thamani kadha za meno zimewekwa kwenye sehemu ya blue . Kuna kioo kidogo, ndoano na kibano, vyote vikiwa na vishikio vyeupe. Sehemu ya juu kulia, kuna chombo chenye umbo la bomba. Zana hizo zote zimetengenezwa kwa chuma kinachong'aa na zimewekwa kwa mpangilio maalum

Mdomo wa mtu mwenye ngozi nyeusi umetabasamu. Meno yakiwa ni meupe na safi ya kijipanga vizuri. Kuna masharubu membamba yaliyonyolewa vizuri juu ya mdomo wake. Sehemu ya kidevu, inandevu fupi zilizonyolewa.

Daktari wa meno amevaa glavu za buluu. Anashika koleo akijaribu kutoa jino kutoka kinywani mwa mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo wake wazi kabisa. Hali hii inaonyesha utaratibu wa kung'oa jino.

Mwanamke anatumia kijiti cha kusugua meno. Akiwa ameshikilia kwa mkono mmoja. Kijiti hicho kimeingia kinywani mwake kikionyesha matumizi yake. Anaonekana akiwa amevaa shanga zenye rangi mbalimbali shingoni.

Watu wawili wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia za bluu, wanafanya kazi kwa umakini. Mmoja wao amevaa miwani maalum akionyesha utaalamu wake. Vifaa vya matibabu vimewekwa kwenye meza, vikiwa tayari kutumika.

Anaonekana akishika mfano wa taya ya binadamu na mswaki mwekundu, akionyesha jinsi ya kupiga mswaki meno. Amevalia koti jeupe la daktari na fulana ya bluu, pamoja na glavu za bluu mikononi mwake. Uso wake haujaonekana wazi kabisa, lakini anaonekana akifanya kazi yake kwa umakini na weladi.

Daktari amevaa glavu za buluu anashikilia vifaa vya matibabu ya meno. Kioo kidogo, ndoano na kifaa kingine cha chuma vimeshikwa vizuri mkononi. Mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha mazingira ya kliniki.

Meno mawili meupe yaliyong'aa yamesimama juu ya uso wa buluu. Chombo cha meno kinachofanana na kioo cha daktari wa meno kimelala chini mbele ya meno. Mwangaza unaaksi kwenye uso wa kioo ukionyesha undani wa chombo hicho.

Mwanaume anaonekana akipiga mswaki meno yake akionyesha tabasamu la mtu anayejitahidi. Ndevu zake nyeusi zimefunika sehemu kubwa ya uso wake na meno yake yanaonekana meupe. Brashi ya meno yenye rangi ya bluu na nyeupe inashikiliwa kwa mkono wake wa kulia.

Mikono miwili iliyovalia glavu za bluu inashikilia vifaa vya meno juu ya mandhari ya nyuma nyeupe safi. Mkono wa kushoto unashikilia kifaa chenye incha ndefu kilichopinda. Mkono wa kulia unashikilia kioo kidogo cha meno, chenye mpini mrefu.

Kundi la watu limekusanyika karibu na magunia makubwa yaliyojaa misaada. Mwanamke aliyevalia vazi la bluu na machungwa, amesimama katikati, akitazama mbele. Magunia hayo yamejazwa vitu mbalimbali ikiwemo unga, na vitu vingine vya chakula.

Watu kadhaa wamesimama kwenye maji ya mafuriko wengine wakiwa karibu na mashua. Mashua ndogo ambayo ina injini ya nje, imelowekwa kwenye maji ya kahawia. Nyumba na miti mingine vinaonekana nyuma.

Watu kadhaa wamesimama kwenye kingo za jengo lililufurika maji ya kahawia. Ngazi kubwa imewekwa katikati ya jengo, ikisaidia watu kupita. Wanawake na watoto wamesimama kwenye ngazi, wakingoja msaada.

Wazima moto watatu wakiwa wamevalia sare za kinga na helmet wamesimama karibu na jengo. Mmoja wao anatumia chombo cha chuma cha kufungua mlango wa jengo lenye moshi. Jengo hilo lina rangi la kijani na linaonekana katika hali mbaya.

Gari jeupe la abiria limepakiwa mbele ya jengo la Genesis Hotel And Lodging. Juu ya gari kuna bendera nyeupe yenye msalaba mwekundu ikionyesha shirika la kutoa msaada. Magurudumu ya gari yanaonekana kuwa imara ikionyesha uwezo wa usafiri katika maeneo mbali mbali.

Gogo kubwa la mti lililokatwa limeonekana likiwa limelala katikati ya eneo lililosafishwa. Vipande vingi vya miti na matawi yaliyokatwa vimetawanyika arthini vikionyesha shughuli kubwa ya ukataji miti.

Kikundi cha watu, wakiwemo wanaume na wanawake, wamesimama karibu na lori kubwa la taka. Wengi wao wamevalia fulana za kijani kibichi na baadhi wamevaa glavu. Wanaonyesha kuwa wanafanya kazi ya usafi.

Mikono inaoshwa chini ya bomba ndogo lenye rangi ya bluu, maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba yakionyesha usafi. Ndoo kubwa ya plastiki iliyo jaa maji safi imewekwa kwenye meza ya mbao, mtu huyo amevaa bangili zenye rangi mbali mbali mkononi.

Chumba cha kliniki au duka la dawa lililopangwa vizuri linaonekana. Kuna rafu nyeupe zilizowekwa ukutani zikijaa masanduku na vyombo vya kuhifadhi vitu. vingine vikiwa na rangi ya blue .Dawati kubwa jeusi limejaa makaratasi ,vitabu na vitu vingine vinayo husiana na matibabu.

Hadubini ya kisasa, yenye lenzi mbili kubwa zinazoelekeza mbele, zinaonekana. Hadubini hiyo imewekwa kwenye sehemu nyeupe, ikiwa na msingi ulio wazi na mwembamba. Nyuma yake kuna benchi au meza nyeupe, iliyojaa vifaa mbalimbali ikiwemo mifuko ya plastiki na vitu vingine vinavyotumika kwenye maabara.

Ndani ya jengo lenye rangi ya cream .Kuna viti vyeupe na meza za mbao zilizopangwa vizuri. Sakafu na vigae vya rangi ya kahawia na myeupe na nguzo kubwa za kusaidia paa. Watu wachache wanatembea na kukaa kwenye viti.

Friji imefunguliwa na ina dawa mbali mbali na vifaa vya kimatibabu. Ndani ya friji, kuna sindano zilizo pangwa pamoja na chupa ndogo. Rafu za kioo zinaonekana zikiwa zimewekwa bidhaa mbali mbali za matibabu. Mwangaza unaonekana ndani ya friji ukiangazia yaliyomo.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu chenye skrini ya kidijitali kimewekwa mbele. Skrini hio inaonyesha nambari mia moja na nane na sitini na tisa zikiwakilisha usomaji wa shinikizo la damu. Kando ya kifaa kuna kamba ya buluu iliyokunjwa inayotumika kufunga mkono wakati wa kupima.

Kifaa kikubwa cheupe cha matibabu kimefungwa ukutani chenye maelezo madogo meusi na vishikio viwili virefu vya rangi nyeusi. Kwa juu kuna kiyoyozi cheupe kimefungwa ukutani. Kando ya kifaa hicho, kuna bodi ya kudhibiti yenye swichi na vifungo vya rangi tofauti.

Vifaa vya chuma vinavyong'aa vikiwemo trei kubwa mbili na bakuli mbili ndogo vimepangwa kwenye meza. Mikasi na vifaa vingine vya upasuaji vimeonekana vikiwa vimefungwa kwenye mifuko ya plastiki

Kifaa cha ki elctroniki chenye rangi nyeupe na maandishi ya Blue Sclan kinaonekana kikiwa kimeunganishwa na nyanya nyingi. Kuna matundu ya hewa yanayo onekana juu ya kifaa, yakionyesha mfumo wa kupoza.

Katika maabara darubini imewekwa kwenye meza ikiwa imeelekezwa kwenye sampuli ndogo. Chombo kingine kikubwa chenye rangi ya buluu na nyeupe kinaonekana kikiwa kimeunganishwa na waya. Zana nyingi zingine za maabara kama vile chupa za maji na chombo cha kupimia kimepangwa karibu na darubini.

Jedwali la upasuaji limefunikwa na kitambaa cha kijani na juu yake kuna vifaa vingi vya chuma. Chombo kikubwa cha chuma kimejaa vifaa vidogo vya matibabu kikiwa na karatasi yenye maandishi Circumcision set . Makasi, pini na vifaa vingine vimewekwa kwa usafi.

Katika chumba cha hospitali, mashine ya Xray imewekwa katikati. Kifaa kikubwa chenye umbo la mstatili kinasimama wima, kikiwa na sehemu ya kupimia wagonjwa. Kwenye ukuta, kuna kabati mbili za umeme zenye swichi na vifungo. Nyaya nyingi zimetawanyika sakafuni.

Kiti maalumu cha meno chenye rangi ya bluu na nyeupe kinachokua sehemu kubwa ya pumba. Taa kubwa yenye mwangaza mkali inawekwa juu ya kiti ikionyesha matumizi yake katika matibabu ya meno. Vyombo na vifaa mbalimbali vya meno vimepangwa kando ya kiti vikiashiria utendaji wa kliniki.

Mwanaume aliyevalia sare ya kijivu na barakoa amekaa karibu na kiti cha usiku kinachofanana na kiti cha meno au cha matibabu. Ukuta wa nyuma una paneli nyeupe zenye swichi na nyaya za umeme. Mwangaza hafifu unaingia kutoka upande wa kushoto ukiangazia baadhi ya maeneo ya chumba.

Mwanamke ameshika kichwa chake kwa mikono, akionesha ishara ya maumivu au wasiwasi. Uso wake unaonyesha huzuni na uchovu na ana nywele ndefu zilizo sokotwa. Mandhari ya nyuma imefifia ikiwa na maneno stress na anxiety yaliyochanganyika. Mwanamke amevalia shati la bluu na anaonekana kuwa katika hali mbaya.

Kitafakari katika muundo wa kijiometri wenye rangi ya kijani kibichi na bluu, upande wa kulia wa bango kuna kichwa cha binadamu chenye moyo ndani kikionyesha kauli mbinu ya afya ya akili duniani, bango hilo linatangaza World Mental Health Day tenth October twenty twenty four na lina hesabu siku kumi zilizo baki.

Katika bango kubwa kijana ameketi kwenye kiti akishika kichwa chake kwa mikono. Maneno Mental Health Awareness yameandikwa kwa herufi kubwa juu. Chini kuna ujumbe unaosoma it's time to normalize mental health conversations .

Mwanaume anaonekana akiwa ameketi na kushika kichwa chake, akionyesha mawazo, au dhiki, mwanamke anaonekana ameketi mbele yake, akishika clipboard na kalamu, akionyesha huwa anaweza kuwa mtaalamu, mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu, labda ofisi ya ushauri au matibabu.

Sanduku jeupe la dawa linaloonekana likiwa na jina Vitamin E Soft Gelatin Capsules Eglow Four Hundred lililoandikwa kwa herufi kubwa nyeusi. Chini ya sanduku, kuna pakiti tatu za vidonge za kijani kibichi vilivyojaa. Kila moja kikiwa na vidonge kumi.

Wauguzi au wataalamu wa afya wanaonekana wakimhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mikono yao imevalia glavu nyeupe na wanashika kifaa kidogo labda wakifanya utaratibu wa kimatibabu au kurekebisha kamba ya kitovu.

Karatasi imeandikwa neno malaria kwa herufi kubwa ikionyesha mada kuu. Juu ya karatasi kuna vindonge vya rangi ya bluu na nyeupe vilivyo tawanyika. Chupa ya dawa ya sindano na sindano pia vinaonekana vikionyesha matibabu.

Mguu wa mtu umelala juu ya kitambaa cheupe ukiwa na maeneo yaliyo vimba na kuonekana kuwa na michubuko. Rangi ya ngozi imegeuka kuwa ya buluu nyeusi hasa karibu na kifundo cha mguu ikionyesha jeraha la ndani.

Mchezaji wa soka anaonekana amelala kwenye nyasi bandia akishika goti lake. Anaonekana kuwa na maumivu labda kutokana na jeraha lililotokea wakati wa mchezo. Mpira wa soka mweusi na mweupe umelala karibu na mguu wake. Hali hii inaonyesha tukio la kawaida katika michezo ambapo wachezaji hupatwa na majeraha.

Daktari ambaye anaonekana akiwa amevalia koti jeupe anachuguza mguu wa mgonjwa kwa umakini ,mgonjwa huyo ambaye anaonekana kuwa mtoto au kijana ameketi na mguu wake umeonyeshwa kuelekea daktari. Kuna alama za duara zilizo chorwa kwenye mguu wa mgonjwa zikionyesha maeneo ya uchuguzi au matibabu .

Mchezaji wa kandanda amekaa chini akipokea huduma ya kwanza. Mtu mwengine anafunga bendeji kwenye goti la mchezaji akionyesha jeraha. Vifaa vya matibabu kama vile dawa na chupa vinaonekana karibu nao.

Mkono wa mtu umeonyeshwa ukiwa umelazwa juu ya kitambaa cha buluu, kinachoonekana kama cha matibabu. Inaonekana kuna majeraha yaliyoshonwa kwa nyuzi nyeusi kwenye kiganja cha mkono na kwenye kidole kimoja. Baadhi ya maeneo ya mkono yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia ya machungwa, ambayo inaweza kuwa dawa ya kuua vijidudu iliyowekwa kabla au baada ya upasuaji.

Kifaaa cha mazoezi ya mikononi cha rangi nyeusi kimepangwa kwa matumizi. Kina sehemu ya kukalia iliyofunikwa kwa ngozi nyeusi ikitoa faraja. Vifaa vya chuma vimeunganishwa vikionyesha utendaji wake.

Mtu amevaa shati jeupe na suruali nyeusi akitembea kwenye uwanja wa michezo. Anaonekana akishikilia mpira wa kikapu mkononi mwake, akionyesha utayari wa kucheza. Mkoba mweusi wenye nembo ya kijani kibichi na Nike umening'inia begani mwake.

Shamba la vitunguu maji lanaonekana likistawi likiwa na mimea mingi na majani marefu na membamba ya kijani. Mimea mingine ndogo ikiwa ni magugu au mazao mengine inaonekana ikiwa katikati ya vitunguu maji.

Shamba la mahindi lina mimea mirefu yenye majani ya kijani. Mbegu za mahindi zimetundikwa kwenye mmea mrefu. Anga ni la blue safi na jua linawaka likionyesha hali ya hewa nzuri. Eneo lote linaoonekana likistawi, likifaa kwa kilimo.

Ndizi nyingi za kijani zimepandwa kwenye shamba. Zikiwa zimetundikwa kwenye mmea mkubwa. Majani ya magomba ni makubwa na yana rangi ya kijani kibichi. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani, ukiangazia ndizi. Anga ni la blue safi na mawingu meupe.

Mmea wenye majani mengi ya kijani kibichi na madogo umesimama wima labda kwenye bustani. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa na matangazo madogo meupe. Udongo wenye nyasi kavu unaonekana chini ya mmea.